Wapishi wawili wakiwa wamevalia sare za kahawia, wakichoma vyakula mbalimbali kwenye choma kubwa. Vimepangwa kwenye vijiti vya chuma na moto unawaka chini yake, nyuma vijiti vya nyumba ya kupumzikia.

Mwanaume akiwa amesimama mbele ya ng'ombe waliofungiwa kwenye zizi la mbao. Amevalia sweater ya rangi ya bluu na kijivu na anashika kamba ndefu. Wanyama waliomo ndani ni wa rangi ya kahawia na nyeupe. Eneo lote lina nyasi ndefu za kijani.

Vyakula vingi vilivyochomwa vilivyopangwa kwenye vijiti. Mbali na nyama na soseji za rangi mbalimbali, kuna mipira ya nyama ya rangi ya kahawia na vile vile mikate ya mianzi ya njano. Baadhi vimepangwa juu ya majani ya ndizi. Kuna mchuzi mwekundu uliowekwa chini ya baadhi ya vyakula kwenye tray .

Mtu akiwa amepiga magoti amevaa kofia ya nyekundu, shati jeusi na suruali ndefu nyeusi. Akikamua ng'ombe wa rangi ya kahawia. Maziwa yanakusanywa kwenye ndoo nyeupe iliyowekwa chini. Mnyama huyo amefungwa ndani ya zizi la mbao.

aina mbali mbali ya vyakula choma na vya kukaanga ,vikiwa vimewekwa kwenye vibanda vya kuuza chakula. vingine kama vile pweza vimepangwa kwenye meza huku kamba na nyama vimechomwa kwenye vijiti. waonyeshaji wa vyakula wanahudumia wateja kwa nyuma.

Sahani ya rangi ya buluu, inayo mlo kamili , Ikiwa na vipande vya viazi vilivyokaangwa na vikapakwa rangi ya dhahabu. Pembeni kuna kachumbari iliyokatwa vizuri pamoja na mchuzi mzito Wenye vipande vya vitunguu.

Sahani nyeupe imejaa biriani ya mchele ikiwa na vipande viwili vya nyama vilivyopikwa kwa mchuzi mwekundu, pembeni kuna kiasi kidogo cha salad ya kabichi iliyokatwa vizuri na kipande kidogo cha pilipili ya ardhini. Mchele una rangi ya anjano na nyeupe.

Bidhaa mbalimbali ikiwemo mizigo na vitungu nyekundu na masanduku ya viungo, kwenye rafu kuna makoko yaliyopangwa vizuri na vyombo vilivyojaa poda na nafaka, pembeni kuna mimea, nyanya na maboga.

Soko la samaki lenye shughuli nyingi linaonekana ambapo mwanaume mmoja anapanga rundo la samaki wadogo kwenye meza nyeupe ambayo iliyifunikwa na vigae. Wanaume wengine wawili wamekaa kwenye benchi nyuma wakitizama shughuli.

Bidhaa mbalimbali ikiwemo viungo na miti shamba zimepangwa kwa wingi sokoni. Kuna bakuli zilizojaa unga wa viungo wa rangi tofauti kama nyekundu, njano na zambarau. 𝑀izizi ya tangawizi na vitunguu saumu vimetundikwa. Nyuma kuna vikapu zilizotengenezwa kwa mikono na watu wanahudumia wateja.

Eneo lenye miti mikubwa ikiwemo mti mrefu wenye shina pana na mizizi iliyo wazi imefunikwa na nyasi kijani kibichi iliyonyolewa vizuri. Njia zilizotengenezwa kwa mawe zimejipinda katikati ya nyasi. Mawe madogo meupe yametandazwa chini ya mti mkubwa. Mimea mbalimbali ipo nyuma na kuna bendera nyeupe inayoonekana upande wa kushoto.

Njia ya mawe inapita katikati ya bustani yenye nyasi za kijani kibichi na miti mikubwa yenye majani mingi. Bendera mbili ndefu nyeupe zenye nembo za kibiashara zimesimama kando ya njia.

Zipo mimea kadhaa za kijani kibichi ikiwemo mmea mkubwa wenye maua ya zambarau katikati uliozungukwa na uzio wa mti. Nyuma kuna ukuta wa mawe na zaidi ya hapo kuna msitu mnene wa miti. Ardhi inaonekana kuwa na mchanga na nyasi chache zilizokauka. Pia chache ndogo za plastiki zimetupwa ardhini.

Pwani yenye mchanga mweupe, inaonekana ikiwa na miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi, iliosimama kwa nguvu nyuma yake. Baadhi ya majani yaliokauka na matope yametapakaa kwenye mchanga. Mbali kidogo upande wa kushoto kuna miti ya minazi inayoonekana juu ya miti mingine.

Mkono wa mtu unashikilia rundo la nyama za kuchoma zilizopangwa kwenye mishikaki, zikiwa zimetoka tu kwenye moto. Nyama hizo zimepikwa vizuri na zinaonekana kuvutia. Chini yake, kuna wavu mweusi uliowekwa juu ya makaa.

Shamba lililotayarishwa. Linaonekana wazi. Likiwa na udongo mwekundu. Mimea mirefu ya kijani lilalozunguka .Mbinguni Kuna mawingu meupe.

Kundi la watu bahari. Wakiwa wamevalia vitenge vyenye rangi mbalimbali wakishiriki katika shughuli ya upishi ya usambazaji wa chakula. Wanaonekana wakipanga au kutoa chakula kwenye sufuria kubwa ya chuma. Vyakula mbalimbali vikiwemo wali na kile kinachoonekana kuwa mchuuzi wa manjano vinatayarishwa.

Vichala vingi vya ndizi mbichi vimepangwa chini kwenye udongo wa kahawia. Watu kadhaa wako karibu baadhi yao wameinama wakionekana kuzichunguza au kuzipanga. Mwanamke mmoja amevaa fulana nyeupe na sketi nyekundu akishika kimoja. Begi la buluu na nyeupe limewekwa chini. Watu wengine wako nyuma.

Meza inaonyesha sahani tatu zenye vyakula. Ya mbele ina nyama ya kuchoma zilizopangwa kwenye vijiti. Nyuma yake imejaa viazi vya kukaanga .Na kwenye upande wa kulia ni kamba za rangi ya chuma.

Barabara ya udongo ikiwa na bati la chuma mbele wanaume wawili wamebeba maziwa kwenye pikipiki zao. Wamesima karibu na jengo lenye rangi ya waridi na ukuta wa matofali. Pikipiki moja imesimama huku nyingine ikiwa imeengezwa kwenye ukuta.

Maji mengi ya rangi ya kahawia, yamezungukwa na mimea mingi mirefu yenye majani ya kijani kibichi. Upande wa kulia ukuta mweupe umepambwa kwa vigai vya rangi mbalimbali na michoro ya ajabu.

Sahani nyeupe imewekwa juu ya meza ya mbao ikiwa na vyakula mbali mbali. Vipande vitatu vya viazi vya karanga vya rangi ya dhahabu vipo pamoja na soseji moja ndefu iliyokaangwa na ingine ndogo ya mviringo. Bakuli mbili za glasi zenye michuzi miwili tofauti zimepangwa. Mchuzi mmoja ni wa kijani kibichi na mwingine wa kahawia.

Chungu chenye maziwa ama kiyoevu chenye povu kinachemka jikoni. Kijiko kikubwa cha chuma kinatumika kukoroga ndani

Barabara iliyotengenezwa kwa vigai vya zege inapita katikati ya mandhari yenye ukuta mrefu wa mawe, upande mmoja 𝑛a mimea mingi ya kijani kibichi. Mnara mrefu wa mawasiliano unaonekana kwa mbali.

Mwanaume amesimama karibu na mti wa ndizi uliyobeba vichala vingi vya ndizi zilizo iva na bado mbichi. Amevalia kofia na fulana za buluu na suruali ya jisi. Anazishika zilizoiva kwa mkono mmoja huku akitabasamu. Majani makubwa ya kijani kibichi ya migomba yamefunika mandhari.

Sahani mbili zenye chakula zimepangwa kwenye meza ya mbao karibu na reli ya mbao huku maji ya kijani buluu yakionekana kwa mbali. Iliyo kubwa ina biriani na kipande cha nyama iliyopikwa, yai lililochemsha na saladi nyekundu. Ndogo nyeupe ina sambusa tatu za dhahabu. Nyuma kuna bakuli la kauri lenye mchuzi wa rangi ya kahawia na vipande vya tambo.

Uteuzi mkubwa wa samaki, kamba na vyakula vingine vya baharini vilivyopangwa vizuri kwenye vibweta vilivyojaa barafu vikiwa na alama za bei.

Kikapu cha asili kilichosokotwa kimejaa vipande vya mihogo iliyokaangwa. Baadhi vikiwa na rangi ya dhahabu na vingine vikiwa vimepakwa viungo vya machungwa. Begi la plastiki lenye limau limepakana nazo na karatasi za magazeti zimefunika sehemu ya juu.

Hizi ni mishikaki za nyama kwenye cheti. Zimepakwa viungo vya manjano na zimechomwa vizuri zikiashiria utamaduni wa kupika inje na kufurahia chakula kitamu. Mkono unaonekana ukizigeuza kuonyesha kwamba ziko tayari kuliwa.

Sahani ya rangi ya buluu, inayo mlo kamili ikiwa na samaki mzima aliyepakuliwa kwa mchuzi mzito wa rangi ya machungwa. Pembeni kuna fungu ya wali mweupe na kachumbari safi iliyokatwa kwa vipande vidogo vidogo vya nyanya na vitunguu. Sahani imewekwa juu ya mkeka wa kijani kibichi.

Mamba kadhaa wamelala juu ya mawe na ardhi yenye rangi ya kijani. Miili yao mirefu iliyojaa magamba inaonekana. Wengine wametulia kimya huku mmoja akiwa amejipinda.

Fukwe wa mchanga mweupe uliofunikwa na mimea ya kijani inayotambaa na mabaki ya mwani mweusi. Katikati kuna nazi moja ya rangi ya kahawia iliyolala kwenye mchanga. Kuna vipande vidogo vya vitu vingine vya asili vilivyotawanyika vikiashiria mazingira ya pwani ya asili na yasiyochafuka.

Mifuko mingi iliyojaa viungo mbali mbali ikiwa imepangwa vizuri. Zote zina kijiko cha chuma kikionyesha utayari wa kuuza. Ni za rangi tofauti baadhi zikiwa za manjano, zingine za chungwa na zingine za rangi nyekundu. Pia kuna zilizokauka.

Wimbi la wali wa biriani limepambwa kwa rangi mbalimbali za manjano na nyeupe, ikifuatana na vipande vikubwa vya kuku vilivyopikwa kwa mchuzi mzito mwekundu. Baadhi ya majani ya coatmeal imetawanyika juu yakiongeza mvuto wa chakula. Kimeandaliwa kwenye sahani kubwa ya bati.

Onyesho la kuvutia la viungo na mimea kavu viliyopangwa kwa uzuri katika bakuli kubwa na mifuko ya wazi. Viungo hivi vina rangi mbali mbali ikiwemo majano, machungwa, nyekundu na kahawia. Vikionyesha utofauti mkubwa wa bidhaa.

Twiga wawili wamesimama karibu na uzio wa chuma wakitizama kwa makini. Wana rangi ya kahawia na madoa meusi na shingo zao ndefu zinaonekana wazi. Nyuma yao kuna miti na mimea ya kijani kibichi

Nazi mbili zilizokatwa katikati moja ikiwa inakutwa na kifaa cha kukuna na nyingine imekutwa ndani ya bakuli la kijani kibichi, ingine mbili zilizokatwa katikati ziko nyuma, zote zilizokutwa zimekutwa kwa rangi nyeupe na mikono ya mwanamke inaonekana ikishikilia kifaa cha kukuna.

Uso wa mchanga mweupe unaenea ukiwa na alama chache za nyayo. Kuelekea nyuma, mimea minene za kijani kibichi inafunika arthi, ukipambwa na mauwa madogo ya zambarau. Miti inaonekana nyuma zaidi.

Chakula kilichopikwa, kinawaliwa na mchele wa biryani, nyama iliyopikwa vizuri, kachumbari ya kabichi na kipande cha viazi. Mchuzi mwekundu upo pembeni.

Kijana amevalia fulana ya kijivu na kofia nyeusi amesimama mbele ya meza iliyojaa samaki wadogo wakiwemo walio na rangi ya fedha na wa bluu. Meza nyingine pia imejaa. Nyuma, hema nyeupe imetandikwa juu ya soko na umati wa watu unaonekana wakishughulika.

Majani mabichi na mimea yenye mauwa ya waridi yanaonekana mbele huku miti ya minazi mirefu ikisawazika nyuma. Zaidi ya hio, bahari yenye mawimbi madogo na mfukwe mweupe unaonekana mbali. Anga inaonekana kuwa na mawingu.

Rundo la mandazi yaliyokaangwa vizuri yamewekwa kwenye sahani nyeupe. Yana rangi ya dhahabu kahawia, ishara kwamba yamepikwa kikamilifu.

Meza iliyojaa samaki na dagaa mbalimbali wakiwa wamepangwa kwenye vikapu vya kijani. Kuna aina tofauti wanaonekana. Baadhi wakiwa weupe, wengine wa rangi ya waridi na wengine weusi. Kamba na pweza pia wako. Pakiti ya mifuko ya plastiki imewekwa katikati ya samaki.

Viungo na mimea mbalimbali vimepangwa kwa uangalifu katika vikapu na bakuli. Maua ya waridi yaliyokaushwa yanachukua nafasi ya kati. Mdalasini, mimea mingine na viungo vya rangi tofauti vinajaza eneo.

Mlo wa vyakula vya baharini umepangiliwa kwenye sahani nyeupe ndefu, ukiwa na kamba wakubwa waliokaangwa, chipsi na saladi ya mbogamboga chini iliyo na vipande viwili vya limau. Juu ya meza yenye kitambaa cha michoro ya rangi glasi ya kinywaji cha kijani kibichi chenye majani ya mnaanaa inaonekana.

Njia ya miguu iliotengenezwa kwa mawe ya rangi ya kahawia ikipinda katikati ya bustani yenye mimea mingi. Upande wa kushoto kuna rundo la mawe makubwa na upande wa kulia, nyasi za kijani zimetandazwa. Miti mirefu na vichaka vimezunguka na taa mbili za bustani za rangi nyeupe zimewekwa kando.

Njia ambayo iliyojikinga kupitia bustani yenye mimea mingi. Upande wa kushoto, kuna ukuta mrefu mweupe uliojengwa kwa mawe na kuekwa matuta ya juu ukiashiria jengo au kipumzio.

Sahani ya wali wa biriani iliyowekwa ju ya jani la ndizi ikiwa na vipande vikubwa vya kuku na yai liliochemshwa ju yake. Wali ni wa rangi ya machungwa ukiwa na viungo vilivyochanganyika, kando kuna kitowewo cha nyama na vitunguu vilivyokatwakatwa nyembamba.

Chakula kinachoonekana kimeandaliwa vizuri chenye samaki wa kukaanga, wali mweupe na mchuzi mzito wa rangi ya machungwa uliopambwa na vitunguu vilivyokatwa. Vitu vyote vimepangwa kwenye sahani nyeupe.

Rundo 𝑘ubwa la ndizi mbichi 𝑧enye rangi ya kijani kibichi zimefungwa kwenye paa la gari jeupe. Majani machache ya migomba yamefunika sehemu ya ndizi na sehemu ya chuma cha kubeb𝑒a mizigo. Anga linaonekana likiwa na mawingu kidogo juu ya mti inayoonekana nyuma.

Twiga wawili wenye shingo ndefu wameinama karibu na uzio wa wavu wakichangamana na tumbili wadogo. Uzio wa chuma unatenganisha wanyama na watazamaji.

Mlango wenye mchanga na mabaka ya nyasi za kijani kibichi umefunika nalo hapo. Njia ni nyebamba inaonekana kupitia upande wa kushoto ya juu upande wa kulia Kuna sehemu ya jengo lenye rangi nyeusi na nyekundu mti unaonekana Kwa mbali.

Watu watatu wanatabasamu wakiwa wamezungukwa na viungo vilivyojaa viungo vya rangi mbalimbali, mwanaume amevalia vazi jeupe na kilemba chekundu akishika kijiko chenye muundo wa rangi ya kahawia. Wanawake wawili wamesimama kando yake mmoja amevaa nguo yenye maua meupe na rangi ya kupendeza na mwingine amevaa nguo yenye rangi waridi yenye mapambo wote wana miwani la jua iliyoning'inia shingoni.

Mchuuzi anasafisha samaki kwenye soko lenye shughli. Ni wa aina mbali mbali na wametawanyika kwenye meza. Baadhi yao wako kwenye vyombo vya chuma, wengine kwenye ndoo na wengine wamepangwa tayari kwa wateja. Amevalia glovu nyekundu na aproni nyeupe.

Mwanaume anashika kikombe kidogo chenye unga wa rangi ya chungwa akiwa amesimama nyuma ya meza iliyojaa bakuli kubwa zenye viungo na unga wa rangi tofauti kama vile manjano, nyekundu na kahawia. Pembeni kuna rundo la vitunguu jekundu, nyuma yake magunia ya nafaka nyingine yanaonekana.

Ndama wawili wa kahawia wakiwa wamesimama ndani ya kizimba chenye kuta za chuma ambapo maji yananyunyuziwa kuwasafisha. Wa kwanza anatazama mbele huku wa pili akiwa nyuma yake. Ardhi inaonekana kuwa na maji na udongo. Kwa nyuma mazingira ya mashamba yanaonekana.

Mhudumu ambaye amevaa shati nyeupe lenye kitambulisho cha Duncan akibeba sinia kubwa iliyojaa sahani za chakula kitamu. Kwenye trei kuna sahani tano zilizojazwa na vitu mbalimbali. Mbili kati ya sahani hizo zimejaa chipsi za dhahabu. Sahani zingine tatu zina mchanganyiko wa vitafunio kama vile sambusa, kaanga na labda kebabu zikiambatana na mchuzi mwekundu na kipande cha limau.

Sinia iliyo na sahani mbili za chakula kitamu , katika moja kuna wali wa rangi na vipande vya nyama pamoja na kachumbari, moja pia ina mchuzi mwekundu pembeni.

Nyama zilizochomwa zikiwa zimepangwa kwenye mshikaki na kupikwa juu ya mkaa unaowaka kwenye chombo. Ni za rangi ya kahawia zikionyesha kuwa zimeiva. Mvuke au joto linaonekana likipanda likizipika pole pole.

Wachuuzi wawili wa samaki wako sokoni wakiuza walioshika hivi karibuni mmoja wao ameinama chini akichagua kutoka rundo lililo mbele yake huku mwingine akichagua mbele ya mteja. Samaki mbalimbali wamewekwa kwenye meza na ndoo nyekundu Iko chini karibu na mchuuzi wa kwanza. Watu wengine wanatembea nyuma yao na boti ziko zimeegeshwa upande wa kulia nyuma.

Dimbwi lenye samaki wadogo wengi wao wakiwa ni wa rangi ya kahawia na chungwa. Mimea ya kijani inaning'inia kutoka upande. Maji yanakisi mwanga wa jua.

Meza ya mbao imejaa milo miwili ya biriani kila yenye nyama na yai kila moja ikiwa na pilipili nyekundu na nyanya zilizokatwa. Tray ya kijivu iliyo na vinywaji kadhaa imewekwa kando chupa tatu za maji za bluu, glasi tatu tupu, moja ya juice ya rangi ya kahawia na nyingine ya kinywaji cha kijani kibichi chenye majani. Watu wachache wanaonekana wakila mbali kidogo.

Samaki mkubwa aliyepikwa kwenye mchuzi wa rangi ya chungwa anatayarishwa. kuna bakuli la wali mweupe ,sahani ya kachumbari yenye nyanya na vitunguu. Vyombo vya chakula pia vipo.

Mwanaume amevalia koti la buluu, amesimama karibu na meza yenye samaki wengi waliopangwa juu ya gazeti wenye rangi ya fedha na mikia njano. Ndoo ndogo ya kijani na kikombe chekund𝑢 vinaonekana pembeni. Nyuma, sehemu ya soko inaonekana ikiwa na watu wengi na vifaa mbalimbali.

Ndizi mbili zilizokomaa zimetandazwa juu ya meza ya mbao iliyopakwa rangi nyeupe. Zinaonekana kuwa na madoa meusi ishara kuwa zimeiva vizuri na ziko tayari kuliwa.

Miti mikubwa miwili yenye magombe ya kijivu .Na matawi yenye majani mabichi. Ishara ndogo imebanikwa kwenye mti wa mbele ikiashiria marufuku ya pombe ,uchi na muziki. Chini ya mti ardhi inaonekana kuwa na mchanga na vumbi. Huku baadhi ya majani yakiwa yametawanyika.

Mti mkubwa wenye shina pana na matawi yenye mengi, ukiwa umesimama juu ya kilima kidogo. Chini yake kuna nyasi za kijani kibichi. Upande wa kulia kuna muundo wa mbao unaofanana na frame .

Miti mikubwa iliyokatwa kwa umbo la kuvutia inasimama kwenye eneo la kijani kibichi. Nyuma yao kuna mingine mirefu na ukuta mweupe. Barabara ya lami inapita mbele.

Ukuta mrefu mweupe umepambwa kwa michoro ya dhahabu na kahawia huku sanamu ya pomboo ikisimama upande wa kushoto. Ishara ya barabara ipo upande wa kulia. Nyuma kuna tanki ya maji nyeusi na miti mirefu. Nyasi za kijani kibichi na vichaka zimefunika sehemu ya mbele.

Kundi la tembo wakiwemo wadogo wanatembea kwenye nyasi. Mkubwa yuko upande wa kushoto akila majani, huku wengine wakiwa wametawanyika pambani. Mandari inaonyesha msitu mdogo kwenye upeo wa macho na anga lenye mawingu.

Mwanamke amekaa kwenye ndoo nyeupe akivaa vazi la zambarau na suruali nyekundu akitizama mbele kwa makini. Kuna meza iliyojaa samaki wakiwemo mkubwa mwekundu na wengine wenye rangi ya fedha. Vyombo mbalimbali vikiwemo vikapu vimetapakaa karibu. Watu wengi wamekusanyika nyuma wakifanya biashara katika soko lenye shughuli nyingi.

Kikapu kilichosokotwa chenye umbo la duara kimejaa unga mweupe, kimewekwa juu ya kitu chenye rangi nyekundu na maandhari nyuma inaonekana kuwa chafu.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika nazi iliokatwa juu ikionyesha maji safi ndani yake. Nyingine nyingi zilizopasuliwa au nzima zimetawanyika chini na kisu kinachoashiria shughuli ya kuzikata kinaonekana pia.

Dimbwi dogo lenye maji machafu limejaa samaki wadogo wa rangi tofauti. Mimea ya kijani inaninginia juu yake huku tafakari za rangi na maumbo zikionekana juu ya maji.

Teuzi mkubwa wa vyakula vya bahari umeandaliwa kwenye sinia kubwa ya fedha ukiwa na kamba, uduvi na vyura vya bahari vilivyochomwa. Vipande vya limau vimetawanyika juu ya vyakula vikiweka ladha na rangi. Pembeni kuna makochi yaliyojazwa na mchuzi na kando ya sahani kuna majani ya saladi.

Mahindi matatu yaliyochomwa yamepangwa kwenye choma juu ya makaa ya mawe. Moja imechomwa vizuri na ina rangi ya kahawia iliyokolea huku mengine yakiwa yamechomwa kidogo. Vipande vya kuni vimepangwa chini ya makaa. Kwenye sehemu ya nyuma kuna maganda ya mahindi mabichi na vipande vya limau. Pia kuna watu na miti.

Shamba kubwa limefunikwa na miti mirefu ya migomba ikiwa na majani mengi ya kijani. Udongo mwekundu unaonekana chini ya miti.

Soko la wazi limejaa samaki wabichi waliopangwa kwa uangalifu kwenye meza ndefu, baadhi ya wakiwa na rangi nyekundu na wengine wakiwa na rangi ya fedha. Wanawake wengi wamevalia nguo za kitamaduni wengine wakiuza na wengine wakinunua samaki.

Njia ya mawe imepinda kuelekea kulia ikipita kando ya mimea na miti mirefu yenye majani marefu ya kijani na manjano iliyoko katikati ya mji mkuu, nyasi ya kijani inafunika eneo la kulia.

Msafirishaji mmoja amevaa kofia ya sufu na koti la kahawia, anasimama karibu na mitungi miwili mikubwa ya maziwa iliyopakwa rangi ya buluu. Nyuma yake, lori kubwa la kusafirisha maziwa lenye nembo ya Mount Kenya Milk limesimama. Watu wengine wawili, mmoja amevalia koti jeupe, wanaonekana wakishughulikia lori.

Fukwe yenye mchanga mweupe ina mitumbwii miwili ya uvuvi iliyotelekezwa ufukweni. Mmoja ukiwa umegeuzwa na mwingine ukiwa umelala kwa upande wake. Nyuma, kuna safu ya miti ya minazi yenye majani mengi ya kijani kibichi. Upande wa kulia mbele, kuna mtego wa samaki umelazwa kwa nyasi.

Meza iliyotandikwa buluu imejaa samaki na kamba wa aina mbalimbali, baadhi wakiwa wamefugwa kwenye mifuko. Mikono ya mtu inaonekana ikipanga bidhaa, vifaa vya kupimia pia vipo karibu.